Nguzo moja iliyosimama imara katika eneo la wazi ikiwa imebeba nyaya na vifaa vya umeme, kuashiria jitihada za usambazaji wa nishati muhimu ya umeme.

Nguzo zilizo simama Katika eneo la wazi, zikiwa zimebeba nyaya ya nene na vifaa vya umeme, ikiashiria ni jitihada za usambazaji wa nishati hii muhimu ya umeme.

Nguzo moja iliyosimama imara katika eneo la wazi, ikiwa imebeba nyaya nene na vifaa vya umeme, ikiashiria jitihada za usambazaji wa nishati hii muhimu.

Nguzo mbili zilizosimama imara, zikiwa zimebeba nyaya nene na kibadilishaji nguvu cha nishati, kuashiria jitihada za usambazaji wa nishati muhimu ya umeme.

Nguzo mbili zilizosimama imara zikiwa zimebeba nyaya nene na kibadilisha nguvu ya nishati, Kuashiria jitihada za usambazaji wa nishati muhimu ya umeme.

Nguzo moja iliyosimama imara katika eneo la wazi, ikiwa imebeba nyaya nene, kuashiria jitihada za usambazaji wa nishati muhimu ya umeme katika maeneo mbalimbali.